Chupa ndogo yenye rangi ya zambarau, iliyobandikwa karatasi inayoonesha jina la dawa inayotumika kwa ajili ya wanyama wakubwa hususan mbwa, ambayo husaidia mifupa pamoja na maungio yake.

Chupa ndogo yenye rangi ya kahawia, ambayo ina mfuniko mweusi, iliyobandikwa karatasi yenye maelekezo ya namna ya kutimia dawa ya kuulia kupe, kwa mifugo aina ya ng'ombe.

Chupa kubwa ya dawa ya mifugo kama ng'ombe, mbuzi, kondoo iliyobandikwa karatasi yenye maelekezo ya matumizi, tahadhari pamoja na tarehe ya mwisho ya matumizi ya dawa hiyo.

Mwanamke mjasiliamali na mkulima, aliyevaa kilemba cheusi, aliye ndani ya shamba kubwa la mimea ya matunda aina ya karakara, akikagua kwa umakini matunda hayo.

Wakulima wanne wa zao la maembe wakike na wakiume wakishirikiana na kusaidiana kuvuna maembe katika mti mmoja kati ya miti mingi iliyopo katika shamba hilo, na kuyahifadhi maembe hayo katika vikapu tayari kwa kuuzwa.

Wakulima wa kiume wanne wa zao la nanasi, wenye furaha na nguvu wakishirikiana na kusaidiana, kukusanya na kupakia mananasi katika vikapu, tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Toroli lililojaa mazao ya aina tofautitofauti kwa ajili ya biashara, yaliyo vunwa kutoka ndani ya shamba lililopandwa kwa ustadi, na kuzungukwa na uzio wa miti.

Mkulima wa kiume wa shamba kubwa la kisasa la nyanya, akikagua kwa umakini na kuangalia nyanya ambazo tayari zimekwisha kukomaa, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani ama biashara.

Matrekta mawili ya kisasa ya kulimia yaliyopo ndani ya shamba kubwa, lililozungukwa na miti mikubwa yakiandaa na Kulima shamba hilo kwaajili ya kupanda mbegu za mazao.

Mashine ndogo ya kisasa ya kulimia inayotumia mafuta ya petroli iliyopo shambani, ambayo hurahisisha na kuongeza ufanisi wa matokeo ya ukulima katika shamba.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayotumia mafuta, yenye magurudumu mawili, ambayo tayari ipo shambani, ili kuweza kurahisisha na kuongeza ufanisi kwa shughuli za kilimo.

Eneo kubwa lenye paa linalopitisha mwanga kiasi wa jua, lililo na miche ya miti iliyooteshwa ndani ya vifuko maalumu tayari kwa kwenda kupandwa .

Njia inayopita katikati ya uoto wa asili katika eneo la kitropiki ulio na miti midogo kwa mikubwa, iliyoshonana na vichaka vidogo vidogo pamoja na nyasi fupifupi.

Maporomoko ya maji yanayotiririka ndani ya eneo la mazingira ya kitropiki, lenye miti na vichaka vidigo vya kijani lililozungukwa na mawe makubwa.

Mashine za kisasa zinatumia teknolojia ya kujiendesha yenyewe, yakiwa yanasimamia ulimaji wa rangi ya kijani, yakipima hali ya joto au mwanga pamoja na dawa na kunyunyiza maji.

Mabomba manne meupe yaliyotobolewa matundu sita kila moja, yaliyo na maji pamoja na virutubisho ndani yake. Yanayorahisisha uoteshaji wa mimea hasa mbogamboga za majani pasipo kutumia udongo.

Eneo la banda kubwa liliojengwa kwa namna ya kuwezesha ufugaji wa kuku wa teknolojia ya kisasa, ambalo linaweza kubeba kuku wengi na kubwa kwa wakati mmoja.

Eneo la shamba lililo safi lililo unganishwa mabomba katikatika ya kila mfereji wa kila tuta ili kurahisisha na kusaidia fanisi katika umwagiliaji

Mandhari ya uwanda wa eneo kubwa la kitropiki, iliyo na uoto wa asili kwa nyasi fupi, vichaka pamoja na msitu wa miti mikubwa iliyoshonana.

Mandhari ya uwanda wa eneo kubwa la kitropiki, lililo na uoto wa nyasi fupi za kijani pamoja na miti mikubwa na midogo ikiwa na vichaka vidogovidogo.

Mandhari ya kuvutia ya eneo lenye uoto wa nyasi fupi zilizokauka kutokana na jua kali pamoja na miti mikubwa na midogo, iliyoota kwa kutawanyika.

Madhari ya kuvutia ya kitropiki, iliyo na mto unaopitisha maji yake kwa mwendo wa taratibu yenye uoto wa nyasi fupi pamoja na miti mikubwa na vichaka vidogovidogo.

Wanyama aina ya pundamilia, waliopo ndani ya eneo la ufukweni, lililo na uoto wa nyasi fupifupi, mti mkubwa uliopo pembezoni mwa maji mengi.

Mandhari ya kitropiki yenye milima na mabonde yenye uoto wa asili ulio na nyasi fupifupi za kijani kibichi na miti mikubwa iliyo juu ya kilele cha mlima.

Mandhari ya kitropiki juu ya safu ya milima na mabonde yenye uoto wa asili ulio na nyasi fupifupi, vichaka pamoja na miti iliyozunguka.

Mazingira ya kitropiki yaliyo sehemu za juu zilizoinuka, yaliyo na mawe yaliyokaa katika namna ya kuvutia na kupendeza, iliyozungukwa na miti mikubwa na vichaka mbalimbali.

Mzingira ya kitropiki yenye miti mikubwa michache na vichaka vingi vya rangi ya kijani yanayo pitiwa na mto mkubwa, unao tiririsha maji yake kwa mwendo wa taratibu.

Shamba kubwa lililozungukwa na uzio wa ukuta na miti mikubwa na mirefu, lililopandwa na kuota mimea aina ya mahindi liyopandwa na kuota katika mistari iliyonyooka.

Mimea midogo na mingi iliyooteshwa ndani ya eneo na udongo maalumu, ambayo ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa shambani ili kupandwa.

Kibanda kidogo cha chuma kilichotengenezwa kwa mlango wa wavu, ambacho kina mbwa ndani yake aliyetayari kusafirishwa kwenda kwa daktari wa mifugo tayari kwa kupewa huduma.

Madaktari wa mifugo wawili wa kiume wakishirikiana na kusaidiana kutoa chanjo kwa mbwa mdogo, ambayo hutolewa kila baada ya mwezi mmoja ili kuwalinda na magonjwa.

Mnyama wa porini kwa jina la tumbili mwenye manyoya ya rangi nyeupe, nyeusi na hudhurungi, aliyekaa juu ya jiwe kubwa ndani ya msitu wenye miti mingi akila matunda.